Jengo linalotumika kama benki likiwa na matangazo yenye rangi ya kijani pamoja na nyeupe, nje yakiwa yameegeshwa magari mbalimbali moja lenye rangi nyekundu.

Eneo la wazi la starehe likiwa na wanywaji mbalimbali, wanaume wameketi kwenye viti, huku mhudumu wa kike akiwaletea vinywaji aina ya bia.

Chumba kinachotumika kama baa, kikiwa na meza mbalimbali na vinywaji kwa juu ambavyo hutumika kuburudisha wanywaji waliofika hapo.

Jengo kubwa la ukumbi linalotumika kama sehemu ya starehe, likiwa na watu mbalimbali wanakunywa pamoja na kuvuta moshi nyakati za usiku.

Jengo linalotumika kama baa, kwa ajili ya kuburudisha walevi, likiwa na bango kubwa lenye chupa ya bia, ili kuwavutia wateja.

Chumba kikubwa kinachotumika kama baa, kikiwa na mtoa huduma amesimama nyuma ya kaunta, huku pembezoni mwake pakiwa pamepangwa chupa mbalimbali za pombe.

Chumba ndani ya hoteli kinachotumika kama baa, kikiwa na mtoa huduma amesimama akihudumia wateja mbalimbali, nyuma yake kukiwa kuna vinywaji vya pombe vimepangwa vizuri, mbele pakiwa na wateja wanaendelea kunywa bia.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama maegesho ya magari yanayouzwa likiwa na magari meupe, mapya yameegeshwa vizuri kumvutia mteja aweze kununua.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kuuzia magari, ikiwa na chombo hicho kimefunguliwa milango, kuonyesha ubora na upya uliopo ndani kwa kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la magari, likiwa na vifaa hivyo vya moto aina ya hyundai vilivyoegeshwa na kumulikwa vizuri kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la magari, likiwa na vyombo hivyo vya moto vimeegeshwa na kupangiliwa vizuri kwa ajili ya kuvutia wateja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la magari, ilikiwa na vifaa hivyo vya moto, vimeegeshwa vizuri na kumulikwa na mwanga ili kumvutia mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa na mahitaji ya nyumbani, kikiwa na mtoa huduma mwanamke akichuja maziwa kutoka kwenye ndoo kwenda kwenye jagi, akimuhudimia mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa, kikiwa na jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, lenye kifaa kinachopima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa, kikiwa na jokofu mahususi lenye kifaa maalumu, ambacho hupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Duka la maziwa la bidhaa za nyumbani likiwa na wateja wanne wanaume , wamesimama mbele ya kaunta wakisubiri mtoa huduma aliyevaa maski usoni awahudumie.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa, kikiwa na jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, lenye kifaa kinachopima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Jengo kubwa la ghorofa la ngazi mbili, likiwa na vyumba vya chini vinavyotumika kwa ajili ya biashara. Huku chumba kimoja kikiwa ni saluni na cha pili kikiwa ni duka la mahitaji ya nyumbani.

Duka la maziwa lenye rangi nyeupe likiwa na bango la kijani lenye picha ya ng'ombe, huku mteja mmoja akiingia ndani ya mlango ili apate huduma.

Chumba kikubwa kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na picha ya ng'ombe kuashiria huduma inayoendelea huku ndani, huku mtoa huduma mwanamke akiendelea kupima maziwa kwenye majagi.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa, kikiwa na jokofu maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Chumba kinacho tumika kama duka la maziwa kikiwa na jokofu maalumu kwa ajili ya kutunzia bidhaa hio, huku mtoa huduma wa kike akiwa anampimia kwenye jagi mteja wake bidhaa hio.

Duka la maziwa likiwa na rangi nyeupe tangazo la kijani lenye picha ya ngo'mbe ya kumvutia mteja ikiwa na mmoja wa mteja wa kiume akiwa nje anasubiri huduma.

Jengo linalotuimika kama duka la maziwa, likiwa na rangi nyeupe na matangazo, kuashiria biashara inayoendelea humo ndani, huku mteja mmoja wa kiume, akiwa nje anasubiri huduma.

Banda la mbao lililoezekwa kwa bati linalofumika kama duka la maziwa, likiwa na wateja wawili mmoja anaendesha baiskeli wakisubiri huduma hiyo.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa, kikiwa na rangi nyeupe na matangazo pamoja na picha ya ng'ombe kuashiria biashara inayoendelea hapo.

Jengo linalotumika kama duka la maziwa likiwa na jokofu mahususi kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kutokana na pesa aliyoitoa mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na meza maalumu kwa ajili ya wateja kupata kinywaji hicho, wateja watatu wakiume na wakike wakiwa wameketi.

Duka la maziwa likiwa na eneo maalumu lenye majokofu na vifaa vyinavyosaidia kupima kwa usafi viwango vya maziwa kulingana na pesa ya mteja, huku mtoa huduma akiwawekea wateja maziwa kwenye glasi.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuza na kutunza maziwa, likiwa na kifaa maalumu ambacho kinapima kwa usafi kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Duka la maziwa linalopatikana katika akaunti ya Mulang'a ikiwa na matangazo yenye rangi nyeupe, njano na kijani. Huku baadhi ya wateja wakiwa nje wanasubiri kupata huduma.

Jokofu maalumu linalotumika kwa ajili ya kuuza na kutunza maziwa, likiwa na kifaa kinachopima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa na mahitaji ya nyumbani, kikiwa na majokofu mawili yaliyowekwa nje ndani yakiwa na vinywaji aina ya soda.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na jokofu maalumu, linalopima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja, ikiwa wateja wapo nje, wanasubiri huduma.

Jokofu kubwa linalotumika kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, ndani ya duka la bidhaa hiyo, ikiwa na kifaa maalumu cha kupima kiwango cha maziwa kulingana na mahitaji ya mteja.

Jengo linalotumika kama duka la maziwa, likiwa na rangi nyeupe na mchoro wa ng'ombe, kuashiria huduma inayoendelea hapo wakiwa na mteja mmoja anasubiri huduma.

Jenho linalotumika kama duka la maziwa lililopakwa rangi nyeupe likiwa na mchoro wa ng’ombe, mtoa huduma akiwa amesimama mlangoni amevaa koti jeupe.

Jokofu maalumu linalotumika kwenye biashara ya maziwa, likiwa na eneo lenye kifaa maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na jokofu mahususi, linalotunza na kuuza maziwa kwa kupima bidhaa hiyo kulingana na pesa ya mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na jokofu maalumua kwa ajili ya kutunza na kuuza bidhaa hiyo na mashine ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na jokofu lenye eneo mahususi kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na mahitaji ya mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na jokofu maalumu, linalosaidia kutunza na kuuza maziwa yenye kifaa kinachopima kiwango cha bidhaa hio kulingana na pesa ya mteja.

Chumba kikubwa kinachotumika kama duka la samani, kikiwa na samani tofauti kama makochi, meza, viti pamoja na vitanda vilivyopangwa vizuri kumvutia mteja.

Eneo la wazi linalotumika kama duka la samani likiwa na makabati mazuri meupe yenye nakshi, yaliyopangwa nje kwa ajili ya kumvutia mteja.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kuuza samani, likiwa na kochi lenye rangi ya kijivu; limepangwa vizuri kumvutia mteja.

Duka la samani, likiwa lina kitanda pamoja na viti viwili vyenye nakshi iliyopambwa kwa mistari ya wima na iliyolazwa.

Chumba kinachotumia kama duka la dhamani kikiwa na kitanda kizuri chenye godoro mito kimepangwa kwaajili yakuvutia wateja

Eneo kubwa la wazi la vigae linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani, likiwa na makochi yenye mito mizuri na nakshi, pembeni kukiwa na meza ya chakula ya mbao iliyozungukwa na viti.

Eneo la duka la samani lililowekwa kitanda cha mbao chenye nakshi kikiwa pembeni ya pikipiki mbili moja ikiwa na kofia ya njano.

Eneo la wazi lenye sakafu ya vigae linalotumika kwa ajili ya kuuza samani, likiwa limeegeshewa meza ya chakula yenye viti vinne.

Jengo linalotumika kama duka la samani, likiwa na viti vimepangwa pembezoni mwa meza ya chakula, makochi na makabati, kwa ajili ya kumvutia mteja.

Eneo la wazi, linalotumika kwa ajili ya kuuza samani, likiwa na vitanda vya chuma vyenye nakshi pembeni kuna kitanda cheupe cha mbao.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani likiwa na makochi, viti, stuli, vitanda pamoja na makabati yaliyomulikwa vizuri na taa kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani likiwa na makochi, meza pamoja na viti vilivyopangwa na kumulikwa taa kwa ajili ya kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani likiwa na: makochi, viti, meza, makabati pamoja na taa zinazoleta nakshi na mwanga.

Chumba kikubwa kinachotumika kama duka la samani, kikiwa na meza ya chakula imezungukwa na viti na imemulikwa vizuri na taa kwa ajili ya kumvutia mteja.

Eneo la wazi linalotumika kama duka la samani, likiwa na vitanda vya ngazi mbili vya mbao vyenye chaga vimewekwa nje kwa ajili ya kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani likiwa na makochi, meza ya kahawa, meza za chakula pamoja na viti vilipangwa vizuri kumvutia mteja.

Eneo la wazi linalotumika kama duka la samani ikiwa limetandaza vitanda vyenye nakshi vya ngazi mbili vyenye chaga, kwa ajili ya mteja kuvutia na kununua.

Jengo kubwa linalotumika kama hoteli, likiwa na sehemu maalumu yani mapokezi, ambayo ina mteja mwanaume mmoja ambae anasikilizwa na mhudumu mwenye koti jekundu.

Jengo linalotumika kama hoteli, likiwa na eneo la mapokezi lenye wahudumu wawili; mmoja amevaa suruali na mwingine sketi, wakizungumza na wafanyakazi mwenzao.

Jengo linalotumika kama duka la samani likiwa na makochi yamepangwa vizuri, meza ya kahawa, viti pamoja na makabati vikimulikwa kwa ajili ya kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama soko likiwa na wafanya biashara mbalimbali wanawake, wamepanga bidhaa aina ya matunda na vyakula kwenye meza zao.

Jengo linalotumika kama soko la nafaka likiwa na muuzaji amepanga nafaka mbalimbali kama vile mchele, kunde, maharage pamoja na mahindi.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na wafanyibiashara mbalimbali wakiume na wakike, wamepanga bidhaa tofautitofauti kama vile; maparachichi, nyanya, ndizi pamoja na kabichi.

Eneo la wazi linalotumika kama soko la vifaa vya chuma pamoja na bati likiwa na matranka, majiko pamoja na masufuria ya kupikia.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na wafanyabiashara wamepanga matunda mbalimbali kwenye meza zao, kama vile mananasi, maembe pamoja na matikiti.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na fito mbalimbali zimeezekwa na bati na mfanyabiashara mwanamke, amepanga bidhaa kama nyanya pamoja na vitunguu.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na mfanyabiashara wa kiume amepanga matunda mbalimbali kama: machungwa, matango, pamoja na ndizi.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na mfanyabiashara wa kiume anayesoma gazeti, huku amepanga matunda mbalimbali kama nanasi, ndizi pamoja na matikiti.

Eneo linalotumika kama soko ikiwa kuna mfanyabiashara amepanga matunda kwenye meza kama vile matikiti

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na wanunuaji wamechagua mbogamboga mbalimbali huku wafanyabishara wakiwa wamepanga bidhaa hizo kama pilipili hoho, nyanya pamoja na karoti.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na mfanyabiashara mwanamke amevaa kofia inayomsaidia kujilinda na jua huku akiwa amepenga mchele.

Jengo linalotumika kama ofisi ya mkopo ikiwa na Meza maalumu ya mhudumu wa mteja, akiwa ni Mwanamke Mwenye gauni la bluu akiendelea kuhudumia wateja kupitia kopyuta.

Mstimu wa umeme ukiwa umebeba nyaya zinazosafirisha nishati hiyo, ikiwa pembezoni mwa jengo refu la ghorofa lenye rangi nyeupe.

Jengo kubwa linalotumika kama soko la kisasa likiwa na bidhaa mbalimbali, zimepangwa vizuri kwenye makabati zilimulikwa na mwanga ili kumvutia mteja .

Jengo kubwa linalotumika kama duka la kisasa, likiwa na viatu vimepangwa kwa ngazi mbalimbali na kumulikwa na taa ili kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama soko la kisasa, likiwa na eneo mahususi kwa ajili ya kuuzia nguo, nyingine zikiwa zimepangwa juu ya meza, na nyingine zipo kwenye kabati.

Jengo kubwa linalotumika kama soko la kisasa, likiwa na eneo maalumu la nguo zilizopangwa kwenye makabati huku nyuma kukiwa na chumba cha kuzijaribishia.

Jengo kubwa linalotumika kama soko la kisasa, likiwa na eneo mahususi kwa ajili ya kuuzia nguo, wakiwa na midoli mirefu mieusi imevishwa nguo za kiume kumvutia mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la kisasa, kikiwa na kabati maalumu lenye vinywaji mbali mbali vinavyopangwa kabatini kwa ajili ya wateja kujihudumia.

Jengo linalotumika kama soko la kisasa likiwa na makabati marefu, yaliyopangwa vyakula mbalimbali kama vile tambi zenye mifuko ya rangi ya kijani na njano.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na bidhaa za vyakula zimepakiwa kwenye magunia mbalimbali kama vile mchele, mtama, mahindi pamoja na nafaka nyingine mbalimbali.

Jengo kubwa linalotumika kama soko la kisasa likiwa na eneo maalumu lenye bidhaa za usafi zilizopangwa makabatini, huku kabati jingine likiwa na vyakula.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la kisasa likiwa na makabati mahususi, kwa ajili ya kuuza dawa za meno zenye maboksi ya rangi mbalimbali.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la kisasa, likiwa na bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye makabati, za matumizi ya nyumbani kama vile vyakula pamoja na sabuni.

Jengo kubwa linalotumika kama soko la kisasa, likiwa na eneo maalum la kuuza vinywaji aina ya pombe lililomulikwa vizuri na taa ili kumvutia mteja.

Jengo linalotumika kama soko la kisasa, likiwa na kabati maalumu lililobeba vyakula mbalimbali katika pakiti, makopo pamoja na maboksi.

Jengo kubwa linalotumika kama soko la kisasa likiwa limepanga vyakula kwenye meza pamoja na makabati mbalimbali yakimulikwa vizuri na taa.

Jengo linalotumika kama soko la kisasa, ikiwa na eneo maalum lenye makabati hupangwa vyombo mbalimbali vya plastiki.

Jengo linalotumika kama soko la kisasa likiwa na eneo lililowekwa bidhaa mbalimbali na matangazo na mwanga ukimulika vizuri ili kuvutia wateja.